Kuna mtu ambaye anabonyeza simu. Simu hiyo ni ya rangi ya nyeupe. Mtu huyo amevaa long'i ya rangi ya manjano. Pia kumeandikwa Get insurance from the comfort of your phone. Insurance rah-easy. Get insurance now

Gari nyeupe lenye aina ya Honda. Number plate yake ni KCM 709K. Gari hili limesimama. Kuna majani mabichi kando ya gari hili.

Manguo zimo sokoni. Zingine zimetandikwa chini, huku zingine zimeegeshwa juu. Kuna mtu ambaye amenyoa na kuvaa shati nyeusi anatembea katikati ya hizo manguo. Manguo hizo zina rangi tofauti ikiwemo nyeusi, nyeupe na samawati.

Watu watatu wameketi chini ila mmoja amesimama. Wawili ni wavulana ila wengine wawili pia ni wasichana. Kuna gilasi ya juisi kwenye meza na sahani mbili. Watoto hawa wawili wanakula kutumia vijiko.

Kuna magari nyingi ambazo zingine ni nyeupe na zingine ni nyeusi. Nyuma ya hizo magari kuna miti mingi. Watu wengine wanatembea huku wengine wamesimama. Magari hizo zimesimamishwa kwa nyasi.

Watu hawa watatu wamesimama kivyao. Wako mbele ya duka ya M-Pesa. Mmoja amevaa manguo nyeusi, mwingine amevaa manguo nyeupe.

Mtu mmoja anapea mwenzake pesa. Anayepeana pesa amevaa shati yenye mikono refu inayo madoadoa mengi. Pesa hiyo iko kwa aina ya noti.

Baiskeli moja imesimama huku kuna mtu ambaye ameishikilia. Mbele yake kuna friji inayoonekana kuwa na soda. Kando yake kuna mlango ambao umeandikwa M-Pesa.

Gari jeusi limesimama ndani ya nyumba. Gari hilo halijafungwa kioo cha mbele. Taa za hiyo nyumba pia zinawaka. Kando ya gari hilo kuna meza na kiti. Gari hilo limeandikwa QX80.